Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na bluu, ikiashiria kuwa ni chumba cha hospitali ama zahanati yenye mkusanyiko wa watoa huduma wa kiafya.

Mtu aliyevalia mavazi maalum aliopo katika eneo hili mfano wa chumba, akashiria kuwa ni mtoa huduma wa kiafya aliopo katika eneo la hospitali ama zahanati.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi maalumu, yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa pamoja na glavu, waliopo katika eneo la chumba chenye mkusanyiko wa mashine za kielektroniki pamoja na chombo kilichomuhifadhi mtoto, ikiashiria kuwa ni watoa huduma wa kiafya katika hospitali ama zahanati inayowatunza watoto.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba lililozungukwa na mashine za kielektroniki pamoja na vifaa vya aina tofauti pamoja na chombo chenye kioo kinachohifadhi mtoto, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hospitali ama zahanati inayotumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa watoto.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, huku mmoja kati yao akivalia vifaa kinga mfano wa barakoa na kifaa kinachotumika kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya; huku katika kitanda kukiwa na mtoto, ikiakisi kuwa ni eneo mfano wa zahanati linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za watoto.

Watu waliopo katika eneo ndani mfano wa chumba chenye viti pamoja na kitanda chenye mtoto, ikiashiria kuwa ni eneo la hospitali au zahanati inayotumika kwa ajili ya kutoa huduma kwa watoto.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye kabati iliyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiwemo vifungashio pamoja na chupa zilizohifadhi katika rafu hizo ikiashiria kuwa ni duka la dawa linalotumika kwa ajili ya kuuza dawa.